Kijana aliyevalia shati la samawati na kofia ya madoadoa anatembea kwenye barabara huku mkononi amebeba ngunia, kando yake kuna jengo lililozingirwa na mandhari mazuri yenye viti na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume anakata nyama iliyochomwa kwenye mashine maalum na kupangwa wima na kuzungushwa karibu na moto ili iive sawasawa. Pembeni kuna vyombo, mikate midogo na chupa za plastiki zenye michuuzi ya rangi tofauti.

Wanawake wawili wamevaa sare na barakoa nyeupe moja anatumia faneli kueka maziwa kwa karatasi ya plastiki kutoka kwa chombo cha kuhifadhi. Nyuma yake mwanaume mmoja anampiga picha huku kando yake wanaume wawili na mwanamke mmoja wanajadliana.

Mzee aliye na kofia na shati lililo na rangi ya zambarau iliyochakaa amesimama akiinua hindi huku wa kitabasamu katikati ya shamba. Mimea ya mahindi kando yake ni refu na majani makubwa ya kijani.

Ndizi nyingi zilizoko kwenye ukungu zina rangi ya samawati na kwenye ncha yao kuna maua madogo yaliyorangi ya nyeusi. Ukungu huu umening'inia kwenye mmea wa ndizi ulioko kwa rangi ya kijani.

Viti vimepangwa kando ya mti mkubwa wenye majani madogo mengi ya kijani kijichi, uliomea juu ya mchanga mweupe. Nyuma yake ni nyumba yenye kuta nyeupe, zilizo na vyuma vyenye rangi ya nyeusi.

Watu wako katika mkahawa wa nje mchana, ambapo nyama aina ya mshikaki umewekwa kwenye vijiti na kuzungushwa juu ya moto wa makaa ili ziweze kuiva. Mbele yake mwanaume aliyevalia shati jekundu na suruali ndefu amesimama akishikilia sahani huku akila.

Sahani kubwa iliyoko juu ya meza, ina wali aina ya biriani. Katikati vipande vya nyama vimesawazishwa, na pembeni kuna kachumbari iliyotengenezwa kwa nyanya na vitunguu. Watu watano wanatumia vijiko kula mlo huu, huku wakinywa kinywaji aina ya fanta.

Sahani ina wali mkavu wenye rangi ya nyeupe. Kando yake kijibakuli limebeba mchuzi wenye rangi ya kahawia na mboga ndogo za rangi ya kijani. Pembeni kipande cha samaki kimeandaliwa. Mlo huu umeandaliwa katika mandhari ya nje yaliyo na mimea ya kijani.

Sahani ya chuma ina wali wa rangi ya manjano uliopikwa vizuri na mchuzi mwekundu kando yake. Katikati kuna kipande cha nyama na pembeni kachumbari iliyotengenezwa kwa nyanya na vitunguu sehemu ya nyuma ya mkahawa huu magari yameegeshwa.

Sehemu ya bustani ilioko na majani yenye rangi ya kijani kibichi na taa ilioko kando ilioko juu ya ardhi yenye ncha ya mviringo na rangi ya nyeupe.

Eneo la fukwe yenye mchanga mweupe na mimea michache iliyoota katika ardhi ya pwani. Nyuma kuna msitu mnene wa kijani kibichi unaoonyesha uoto wa asili. Matawi yaliyoanguka na vijiti vimesambaa juu ya mchanga.

Mmea wenye mashina marefu ya kijani yamejaa miba. Mashina haya yamesimama wima na yanaonekana kuwa mengi na yamekusanyika kwa karibu. Pembeni kuna mti mkubwa wenye gome la kahawia na chini majani madogo ya kijani na mawe ya rangi ya udongo.

Sahani kubwa ambayo iko juu ya meza ya plastiki ya samawati imejaa wali wa rangi rangi aina ya ya biriani, vipande vya nyama vilivyokaangwa vizuri, kipande cha kuku, mboga za mchanganyiko na ndizi mbili.